Muuguzi aliyevalia sare za kazi anamsaidia mgonjwa aliyelala katika kitanda cha hospitali, kumpa dawa ya maji yanayopitia kwenye mshipa. Mhadhiriwa amevalia chombo cha hewa kwenye pua na mdomo wake. Chumba hili lina vifaa vingi vya hospitali. Upande ule mwingine kuna mgonjwa pia.

Chumba hili la kulala lina kitanda kidogo. Mama aliyefunga kitambaa cheupe kwenye kichwa chake anaonekana akitabasamu na mtoto wake wakiwa ndani ya neti ya mbu. Kando kuna mitungi midogo ya maji iliyoegeshwa juu ukutani.

Madaktari hawa wanasimama kila mmoja akitazama na kusikiliza kwa makini. Wamo kwenye chumba cha upasuaji na hao wenyewe wamevalia mavazi ya operesheni. Ali ana kitabu na anaonekana akiwapa mafunzo. Pia kuna kile kitanda cha hospitali ambacho kinaonekana kuwa na mtu.

Muuguzi aliyevalia shati nyeupe anapima mtoto joto, anaangalia vipimo hivyo kwa makini. Kuna mama aliyevalia nguo ya wagonjwa ya samawati na aliyekalia kitanda cha hospitali. Vigae vya chumba hili ni safi mno.

Katika chumba hiki cha wagonjwa wanaonekana wauguzi watatu walio na mavazi ya quarantini wanaomhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani kwa kumpa hewa kupitia mashini, pia wanapitishia madawa mishipani mwake.

Mtu huyu anayeketi chini na kwenye mkono ameshika kalamu anaandika majina ya watoto hao ambao wameketi kwa mpangilio. Wanapokea chanjo kutoka kwa jamii hao, ama kwenye chini ya miti ili kujizuia na miale ya jua. Wana miaka chini ya kumi na mitano.

Gari hili ni aina ya lori na ni ya rangi nyeupe. Mlango li wazi tayari watu kuingia ndani kuwahudumia. Kuna mmama aliyevalia nguo ya rangi nyekundu amesimama karibu nalo. Wengine wameketi chini wakifuata foleni iliwaweze kuhudumiwa. Kuna watoto wanaosimama kando yao pia. Kuna mmama anayetembea kwa umbali.

Wasichana hawa waliovalia sare ya rangi ya kijani wanatabasamu baada ya kupata msaada wa nguo za ndani na sodo. Mama aliyevalia barakoa anawaonyesha jinsi ya kutumia sodo, wana umri wa miaka kama kumi, au kumi na mbili. Nyuma yao kuna nyumba na ua linalozunguka sehemu hiyo.

Wamama hawa wameleta watoto wao kupata matibabu wanaonekana wakitulia kusubiri kuhudumiwa, kuna gari la rangi nyeupe lililoegeshwa kando ya mwanamume mmoja aliyevalia shati ya samawati anasimama akiwapanga juu ya meza kuna dawa na vifaa vya hospitali.

Gari hili la aina ya lori na la rangi nyeupe na lililo na maandishi ya hospitali huwa linatembea mashinani na wauguzi ili kutoa msaada wa utabibu kwa jamii. Limo njiani likipelekea usaidizi kwenye sehemu fulani. Huwa wa msaada kubwa kwenye sehemu ya vijijini.

Wamama hao wamejitokeza ili kupata matibabu ya aina tofauti. Gari lenyewe limeegeshwa karibu na mti na kuna mama aliyenyonyesha mtoto wake ameketi chini nyuma ya hili gari. Kuna jua kali sana. Huko ni sehemu ya mashinani na ambapo hospitali ni nadra kupatikana.

Gari hili lenye rangi nyeupe na iliyo na alama ya hospitali imeegeshwa. Madaktari wanaotoa msaada vijijini kwa wamama na pia watoto, hutumia gari hili. Kuna mtu mmoja aliyevalia shati nyeupe na miwani amepanga vifaa vyake kwenye meza. Anatumia mti huu kujikinga miale ya jua.

Wauguzi gawa wanafanya kazi sehemu moja hadi nyingine. Daktari aliyevalia nguo nyeupe na barakoa anawahudumia wamama waliosubiri kwenye viti. Kila mmoja anamsikiliza kwa makini. Huwa wanapatikana kwenye sehemu ya mashinani na ambapo hospitali ni nadra kupatikana.

Wawili waliovaa barakoa ni mama aliye mjamzito na afisa wa afya wa jamii anayeonekana kumpa maelezo unaohusiana na afya yake kwa ujumla. Mazingira haya yanaonyesha yakuwa hapa ni sehemu za vijijini .Afisa huyu ana kitabu cha kliniki.

Hii ni mafunzo ya jamii na hapa kuna mhudumu wa jamii anayeandika chini maagizo ya wanakijiji hawa. Kuna dawa zilizowekwa kwenye meza watakayopewa watu hawa. Kuna muuguzi aliyesimama karibu nao akiwapa mafunzo, hasa kina mama wameketi kwenye chini ya mti

Mtu huyu ameshikilia mti kwenye mkono wake. Anapiga meno mswaki kutumia njia ya kiasili. Anafanya hivi kila mara, ndio maana tunaona akiwa na meno masafi. Mti huu pia huwa dawa kiasili kwa yeyote aliye na shida ya meno. Kwa umbali tunaona mti wa kijani.

Daktari huyu wa meno ameshikilia mswaki huku akifunza jinsi ya kusafisha meno. Mtu anapokosa kupiga mswaki hua anapata matatizo ya meno na pia mdomo wake hutoa harufu mbaya. Unapaswa kufanya hivi mara mbili au zaidi kwa siku moja.

Mdomo huu una meno masafi ambayo yanang'aa. Tunapokosa kufuata maagizo ya daktari meno yetu yanaweza yakaharibika. Kukosa kupiga mswaki kila mara linaweza likafanya ukawa na meno ya rangi tofauti na pia kutoa harufu mbaya kwenye mdomo. Anaweza kutabasamu kwa sababu meno yake ni masafi.

Hawa ni polisi waliovalia barakoa. Mmoja namsaidia mama aliyevalia dawati. Anamtazama kwenye meno yake. Ameenda mashinani kupeana matibau ya meno. Hapo tunaona wako shuleni kwa sababu kuna ubaona madawati. Wanaelimisha jamii kihusu kutunza meno.

Muuguzi aliyevalia barakoa na nguo nyeupe ana msaidia mgonjwa. Anamtibu meno yake aliyevalia nguo nyeusi ana onekana akiwa amelalia kwenye kitanda cha hospitali, anafungwa kinyua chake vizuri ili aweze kutazama pale ndani ya mdomo.

Daktari huyu wa meno amevalia barakoa na mavazi yake ya kazi. Kuna mama anayeangaliwa meno zake, amefungua kinywa ili aweze kusaidiwa. Daktari ameshikilia vifaa vya kutengeneza meno.

Madaktari wa meno kutoka nchi za nga'mbo waliofika humu nchini kutoa matibabu ya meno hasa kwa watoto wa shule. Hapa kuna mwanafunzi aliyelala uso ukiwa umeegemea kuelekea muunguzi, anayemwangalia meno ili kumtibu.

Gari hili lililo la rangi nyeupe na lina bendera katika sehemu yake ya mbele ni la usafiri panapotokea janga la dharura. Huwa wanapeana msaada wa matibabu na pia chakula kwa waathiriwa. Kunanapotokea janga kama mafuriko, moto au hata vita huwa sehemu hizo kila wakati wa usaidizi.

Maji haya ya mafuriko ni mengi sana. Kuna msichana anayejaribu kuokoa maisha yake. Watu wengine wanang'ang'ana kuokoa bidhaa zinazobebwa na maji. Mvua huu mkubwa umesababisha hasara kwa watu hawa. Kuna miti mingi iliyotapakaa kote. Taka zaonekana, kuonyesha huku ni kwenye vibanda.

Watu hawa wanajaribu kuzima moto. Moshi mweupe unaonekana ukitoka nje ya ile nyumba. Wamevalia mavazi yao rasmi ya kazi. Mmoja anajaribu kuufungua mlango ili waweze kuingia mle ndani. Kwenye nyuso zao wamejifunika ili kujizuia.

Watu hawa wanaoenda mbio ni wale wa kuzima moto. Wamebeba ngazi watakayotumia kufika upande ule wa juu. Kuna nyumba iliyopakwa rangi nyeupe, kuna gari ya kuzima moto ya rangi nyekundu iliyoegeshwa katika sehemu hiyo. Wamevalia sare zao za kazi. Huwa tayari kila wakati kwa dharura la moto linapotokea.

Gari hili la rangi nyekundu na uliofunguliwa mlango ni la kuzima moto, wazima moto wanaonekana wakishirikiana kutoa vifaa vya kutumia kutoka mle ndani ,mtu anayepiga simu anaonekana kuwatazama wale watu, pia kule nyuma kuna askari waliosimama.

Wamama hawa waliovalia barakoa wanafanya usafi katika hili. Wengine wamevalia viatu vya mguu . Askari aliyevalia barakoa na nguo za kijani kibichi anawaelekeza. Kuna miti yanayoonekana katika sehemu hii. Upande ule wa barabara kuna maduka vya aina tofauti.

Ndoo ya rangi samawati iliyotumiwa kupaka rangi umewekwa chini ya mfereji ili maji ya matone yanayotoka yasiweze kupotelea. Mfereji huu una shida ya kutoregea ndio maana linamwaga maji. Nayo huwa hasara kubwa kwenye usambazaji na ugawi wa maji.

Daktari huyu aliyevalia nguo nyeupe ameshikilia chupa ya dawa huku akivuta kwa kutumia sindano. Kwenye mkono wake pia ameshika pamba tayari kuhudumia mgonjwa. Hiki ni chumba cha wagonjwa ambapo tunaona vifaa vingine vya madaktari.

Chumba hiki ni cha matibabu na mna vitanda vya wagonjwa kilicho cha rangi nyeusi. Hapo kando kuna kifaa cha utabibu kilichounganishwa na tarakilishi ambacho hutumika katika kuchukua picha za sehemu za ndani ya mwili. Pia kuna pipa linalotumika kwa kurusha taka.

Visanduku viwili vilivyo kwenye kando ya chombo hiki ni ya kuweka sindano au dawa zilizotumiwa na daktari. Sehemu zilizofunguliwa ni za kuekwa aina tofauti za vifaa vya utabibu. Muuguzi anapotembea kwenye kitanda cha mgonjwa hutumia chombo hichi.

Daktari anaoenekana kushughulika kwenye mashine ya rangi nyeupe. Kando yake kuna kitanda cha wagonjwa. Chumba hiki kina vifaa vingi vya hospitali na vingine vimeunganishwa na stima. Pale mwisho kuna mashine ya rangi ya chungwa.

Chupa hili lilo na rangi nyeupe ni la lita tano na limebeba dawa ya kuua viini ya rangi ya nyekundu. Limewekwa juu ya meza. Kando kuna kitanda cha wagonjwa. Hutumika kwa mambo ya usafi wa mazingira ya nje.

Muuguzi huyu ameinamisha kichwa chake chini kuonyesha kwamba kuna jambo linalomsumbua. Anapaswa kutafuta ushauri ili hali yake iwe sawa. Ameketi mahali ambapo hamna kelele yoyote, anajaribu kujiliwaza. Huenda anaona jambo ambalo halijamfurahisha. Jumba hili limepakwa rangi nyeupe.

Watoto hawa wamesimama kwenye sehemu ya kumwaga chapa huku wakiangalia vyumba vya vibanda vilivyojengwa kwa ukaribu sana, kuna mgomba wa ndizi uliomea karibu na mahala pale, sehemu hii kuna hatari nyingi ya magonjwa kwa sababu ya uchafu iliyotapakaa kila mahali hiyo huwa ni hatari kwenye mazingira.

Mtu huyu aliyetoa miwani kisha akaviweka juu ya kitabu chake, anapiga magoti kwa sali. Anaonekana kuwa mwingi wa mawazo. Siku hizi mambo mengi yanayoendelea yanaweza yakafanya watu wakawa na shida ya akili. Kupanda kwa gharama ya maisha likawa ni moja ya changamoto hizi.

Mtu huyu anaonekana kuwa kwenye lindi la mawazo. Na hapo, tumeambiwa mwezi wa tano ndio mwezi wa kuzungumzia kuhusu swala la afya ya akili. Na hapo, kuna mambo kadhaa yanafaa kuzungumziwa, usiwe mtoto, unaua mawazo, huna sababu yoyote ya mafikira mengi.

Dawa hii ya watoto wenye umri mdogo, una mchoro wa picha kuonyesha kwamba ni ya kutumia kwa watoto. Hutumiwa wakati ambapo joto huwa juu kupita kiasi cha kawaida, na pia kukiwa na maumivu ya aina yoyote kwa watoto. Kwenye chupa kuna kitu ambacho hutumiwa kupima kiasi cha dawa.

Hii ni dawa aina ya tembe ya watu wazima au watoto wa miaka kama umri kumi. Huwa ni ya rangi ya pink na huuzwa hospitalini au maduka ya dawa. Hupunguza maumivu au joto mwilini, lina tembe ishirini na mbili mle ndani. Daktari hupeana maelezo kuhusu jinsi ya kutumia.

Aina hii ya dawa ni ya watoto wachanga, Hupewa wakati wanapokuwa na joto jingi au maumivu makali, hupatikana hospitalini, au maduka ya dawa. Hupewa kwa siku tano, au saba kulingana na maelezo ya daktari. Watu wazima hutumia aina ya tembe.

Hii ni aina ya dawa unaopewa watoto wenye umri mdogo. Hutumiwa wakati ambapo mtoto huwa na joto jingi au anapohisi vibaya. Hupatikana hospitalini au kwenye duka la dawa. Ni aina ya majimaji na hutumiwa kulingana na mwelekeo wa daktari. Lakini mara nyingi huwa ni mara tatu kwa siku.

Dawa hii ni aina ya maji yanayodungiwa mgonjwa kupitia kwenye mshipa, hutumiwa wakati ambapo kiwango cha joto mwilini huwa juu zaidi. Daktari pekee au msaidizi wake ndio wenye kupeana dawa hizi pia mgonjwa anapozidiwa na maradhi hupewa dawa aina hii, hutoka kwa matone inapowekwa kwenye mshipa.

Dawa hii ni aina ya majimaji inayodungiwa au kuongezewa mgonjwa anapokuwa hospitalini. Ni ya kupunguza joto na maumivu mwilini, na ni kwa matumizi ya binadamu pekee. Inahifadhiwa kwenye chupa.

Mtoto huyo mchanga anapokea chanjo kwenye mdomo wake. Mama yake aliyevalia barakoa anamshikilia ili aweze kutulia mahala pamoja. Dawa hizi huwapa watoto kinga kutokana na maradhi tofauti na pia yafanya watoto wawe na afya njema. Hupeanwa kwenye hospitali za binafsi au za serikali. Hupewa wale wenye chini wa umri wa miaka mitano.

Mtoto huyu anaye fungua mdomo anapata chanjo. Dawa hizi huwa ya saidia watoto katika kukuwa na pia kuzuia kutokana na maumbukizi hatari. Hupewa wale chini ya umri wa miaka tano, huwa na wanazunguka kijijini, shuleni, kanisani au hospitalini ili kila mmoja atibiwe na dawa hizo.

Mama huyu aliyeketi chini wamemshikilia mtoto wake ili aweze kupata dawa ya chanjo . Ana nyunyiziwa dawa hiyo kupitia kwa mdomo. Mwingine aliye simama na nguo ya manjano ameshikilia kalamu kwenye mkono wake ili kuweza kumpa alama kwenye kidole chake.

Mhudumu aliyevalia manjano anapaka kucha ya mtoto mchanga alama ya kuonyesha kupata chanjo. Hii huwa muhimu kwa watoto wote ili kuwakinga dhidi ya maambukizi. Huwa wanazunguka hadi vijijini ili wote wafikiwe. Serikali hutoa matangazo kuhusu chanjo hizi.

Mama huyu ana watoto mapacha. Mwuguzi anamsaidia kumfunika na kitambaa na akipa maelezo. Daktari huyu anamtembelea kwenye chumba chake ambapo tunaona aina za dawa, pia nguo zinazoning'inia. Anamwonyesha jinsi ya kubeba watoto pacha.

Hili ni darasa la watoto wa chekechea. Wanaonekana wakifunzwa na mwalimu wao jinsi ya kushika kalamu vizuri na kuandika au kuchora. Wanaonekana wakifurahia kazi yao. Watoto hawa wana umri wa miaka chini ya kumi.

Daktari anatibu mtoto na mama amemshikilia miguu yake ili aweze kutulia. Wote wawili wako kwenye kitanda cha hospitali. Kando yao kuna mama aliyelala; begi limewekwa kwenye kitanda chao kwa sababu ya usalama. Mtoto anadungiwa dawa ya aina ya maji iliyopitia kwenye mshipa

Mama huyu aliyevalia barakoa anaangalia kwenye rununu yake. Ananunua maji mahali hapa. Mtu aliyevalia kodi nyeusi yumo kwenye duka la rangi ya samawati na ambapo maji huuzwa. Mama huyu analipa pesa yake kutumia njia ya rununu. Mitungi ya maji ni ya rangi ya manjano.

Mchezaji aliyevalia viatu vya samawati na majani ameumia kwenye mguu wake. Anapata huduma ya kwanza kutoka mtabibu aliyeinama kumsaidia. Anamfunga ule mguu ili kupunguza uchungu anaohisi. Kuna kitanda atakachobebewa hadi sehemu ya nje ya uwanja.

Mchezaji huyu aliyevalia nguo za michezo anaonekana kuumia kwenye mguu wake. Uso wake unaonyesha uchungu alio nayo. Anasuburi wauguzi wa huduma ya kwanza wakamsaidie. Anashikilia ule mguu ulioumia.

Mti huu wa kiasili yaaminika kutibu aina arobaini ya magonjwa. Matawi yake yanatumiwa kama dawa. Huwa yanachemshwa au kuoga nayo. Yanapatikana sehemu ya mashinani au kwenye misitu. Pia hutumiwa kutengeneza sabuni ya kuoga.

Mti huu wa kiasili unatumiwa kama dawa huwa linapandwa kama ua na watu wengi utumiwa wakati wa kupika. Harufu yake nzuri huvutia kila mara. Pale kando kuna mmea wa mahindi. Manthari haya ni ya kupendeza.

Huu ni mgomba ambao hutupa matunda aina ya ndizi, ambayo huliwa zikiwa zimeiva au yanapikwa yakaliwa yakiwa matupu. Huwa ni chakula kinachopendwa sana na watoto. Hupatikana sokoni yakiwa yametoka sehemu nyingine. Pia kuna shamba lililotayarishwa katika wakati wa upanzi.

Mmea huu ni wa aina ya mboga inayoitwa malenge. Huwa inatoa matunda makubwa yanayo liwa. Yapikiwa watoto wachanga, umemea karibu na jiwe na kando pana kuta uliojengwa kutumia mabati.